Eneo la biashara lenye bidhaa tofauti za biashara kama vile viatu, vimepangwa chini vikiwa vya rangi tofauti.

Bajaji yenye rangi nyeusi na njano yenye maandishi meusi ipo barabarani, duka iliyo na mlango wa kijani kibichi lipo wazi.

Magari ya aina tofauti yenye rangi tofauti nyeusi, nyeupe yaliyo na vioo vyeusi yameegeshwa kando ya barabara.

Gari lenye vioo vyeusi na magurudumu meusi na nambari ya usajili limeegeshwa kando ya eneo lililo na miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Magari ya aina tofauti yenye rangi tofauti nyeusi, nyekundu na kijivu yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Karatasi nyeupe, iliyo na maandishi na nambari nyeusi yanaelezea zaidi kuhusu karatasi hii.

Bidhaa za biashara zenye muundo tofauti na rangi tofauti, kijani kibichi, njano, nyekundu zimehifadhiwa ndani ya vyombo tofauti.

Magari yenye taa nyeupe na vioo vyeusi yenye rangi tofauti: nyeusi, nyeupe na samawati yameegeshwa kwenye jengo lenye ukuta mweupe.